Hili ni shamba kubwa ambalo limepandwa ngano, na hizi ngano zimeweza kukauka na sasa zinavunwa na zinavunwa kutumia mashine ambayo hutumika kila wakati kuvunia hizi ngano, ambazo zina manufaa ambazo zinaeza kutengeneza chapati.

Ni mahali fulani ambapo tunamuona mtu ambaye tunamdhani kuwa mkulima ambaye ametoka ama ako katika harakati ya kuzivuna vitunguu zake. Ni vituguu ambazo zimekuwa na ni vitunguu za kupendeza sana.

Hili ni shamba kubwa ambalo limepandwa mimea. Shamba ambalo halina magugu na limelimiwa. Ni shamba la kupendeza sana na pia kuna maji ambayo yanasafirishwa kwa mimea hii ili iweze kupata maji ya kutosha na ili iweze kumea.

Hili ni shamba kubwa sana ambalo limelimwa na pia kupandwa aina tofauti tofauti ya mimea. Hii mimea bado iko kwenye harakati ya kumea na pia imewekewa maji ambayo inasafirishwa kwa paipu. Hii maji inasaidia katika mimea kumea.

Shamba kubwa la kijani kibichi, lililo katika mrali wa kufanyiwa, unyunyizi wa maji, kuhakikisha, limemea, ambalo limepangwa, kwa mstari mmoja mrefu.